Hili ni eneo la magari ambapo magari mengi ni ya rangi tofauti yamepangwa kwa safu zenye mpangilio mzuri. Maegesho haya yanaonekana kua sehemu kubwa na ya wazi. Huenda ni yadi ya magari yanaouzwa au ni eneo la kuhifadhi magari mapya au yaliyotumika.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye nyasi likiwemo gari la rangi ya fedha, nyekundu na nyeusi. Watu wachache wamesimama na wengine wamekaa kwenye nyasi wakionekana kupumzika na kusubiri. Miti mirefu ya kijani nyuma ya magari ikiashiria mazingira ya mashambani.

Hili ni duka la chakula linaloitwa Royal Star Inn. Ukuta wake umepambwa kwa rangi ya samawati na mabango yanaonyesha mayai, maziwa ya mtindi na bidhaa nyingine za chakula. Duka linaonekana safi na limefunguliwa kwa ajili ya huduma ya wateja.